Mwanaume huyu anashindana kuruka na dhidi ya wenzake ambao wote wanakuja kuwakilisha, kila mmoja amekuja kuwa kuwakilisha nchini wake kwa hamu na ghamu wana furaha.